Msichana amesimama mbele ya mashine maalumu ya kutolea fedha aina ya "ATM " na "ATM" hiyo ina milikiwa na benki ya KCB akiwa anafanya muamala wake.

Jokofu maalumu linalotumika kuuzia watu bidhaa za maziwa, likiwa limewekwa katika eneo kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali tayari kuwahudumia wateja wake.

Ndani ya duka la kuuzia maziwa, amesimama msichana anayeonekana kuwa ndiye muuzaji wa maziwa hayo, akiwa ana jagi katika mkono wake huku akipima maziwa katika dumu alilolishika kwenye mkono mwingine.

Duka la kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa likiwa limepakwa rangi nadhifu na michoro mbalimbali ya kuvutia, huku kukiwa na michoro ya ya ng'ombe pamoja na michoro ya watoto wakinywa maziwa hayo.

Bidhaa mbalimbali za maziwa zikiwa zimepangwa katika shelfu mbalimbali, huku akionekana mwanamke aliyevaa shati la rangi ya bluu mpauko akiwa anachagua kati ya bidhaa hizo.

Jokofu maalumu linalotumika kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa lililoandikwa ''MILK ATM'' likiwa tayari na jagi, ambapo maziwa hupimwa ili watu waweze kupata maziwa.

Jokofu la kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa lililo andikwa "Milk ATM" ,huku likiwa na picha ya ng'ombe, imewekwa tayari kwaajili ya watu kuja kujipatia bidhaa hizo kulingana na kiasi wanacho kitaka

Bidhaa za samani aina ya meza pamoja na viti vyake ikiwa tayari imesha chongwa kwa unadhifu na umaridadi mkubwa, huku ikisubiria wateja ambao watapendezwa nayo kuja kuinunua kwa matumizi ya ofisini na majumbani.

Msichana akiwa anauza bidhaa zake katika eneo la soko, huku kukiwa na mchele uliopangwa kwa kwenye mabeseni akiwa tayari kwa kuhudumia wateja wake.

Ndani ya eneo la soko, mwanamke mmoja anayeuza bidhaa zake aina ya: nyanya, mayai, machungwa, karoti, kabichi, hoho na bidhaa nyingine mbalimbali, akiwa anampa mfuko wenye bidhaa hizo mwanaume aliyekuja kununua.

Muamala wa fedha ambao unatumia mitandao ya simu ukiwa umewekwa tayari kulipwa kwa njia ya kadi. Hii inasaidia kwa watumiaji wa mtandao huo kuweza kutuma na kupokea fedha mda na wakati wowote.

Duka kubwa zuri la kisasa lililojaa bidhaa mbalimbali kama vile makoti ya suti, viatu, matisheti pamoja na mashati tayari kwa ajili ya wateja kuja kujipatia bidhaa hizo.